Mkono uliofunikwa glavu, ya rangi ya bluu, unashikilia chupa ndogo ya dawa na sindano iliyojazwa kiyowevu. Sindano imechomekwa kwenye kifuniko cha mpira wa chupa hiyo, ukivuta dawa. Chupa ina lebo yenye maandishi yanayoashiria ni aina ya dawa au chanjo.

Hizi ni chupa ndogo ndogo zenye vifuniko vya rangi ya fedha zikiwa zimejazwa unga ya rangi ya kahawia . Chupa hizo zimepangwa pamoja kwa wingi juu ya uso wenye muundo wa rangi ya giza.

Hapa kuna chupa ya plastiki yenye kifuniko cheupe imejazwa kioevu cha rangi ya kahawia au nyekundu ikiwa imewekwa juu ya meza . Kwenye meza kuna vitu vingine kama kalabashi na vitu mbalimbali vilioko ndani ya bakuli nyekundu na chombo cha mviringo chenye rangi ya kijani.

Hizi ni chupa ndogo za dawa zenye maandiko measles, mumps and rubella virus vaccine. Chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubella pamoja na sindano na vifaa vingine vya kitabibu vilivyoekwa kwenye trei ya rangi ya samawati.

Hawa, ni wafanyikazi wawili wa afya, waliovaa jezi za upasuaji, nyeupe na buluu wakiwa katika chumba cha matibabu. Wakimudu mgonjwa aliyeketi kwenye kiti. Mmoja wao anatumia vifaa vya meno kumudu mgonjwa, huku mwingine akimsaidia.

Mwanamke na mwanaume wamesimama karibu na choo cha rangi ya blue chenye maandishi ya " Fresh Life ". Wote wanatabasamu huku wakitazama kamera. Eneo linalowazunguka lina barabara yenye matope na nyumba zilizo jengwa kwa mabati na mawe. Gari jeupe linaloonekana mbali barabarani.

Hapa kuna kundi la watu waliovaa fulana za rangi ya buluu zenye nembo wakiwa wamesimama kwenye mistari. Baadhi yao pia wana kofia nyekundu na mabegi ya mgongoni yaliyo na nembo ya msalaba mwekundu. Wanaonekana kuwa katika hafla ya mafunzo au uzinduzi wa shughuli za kijamii.

Huku kuna muuguzi aliyevaa sare jeupe akimpa sindano mwanamke aliyevaa gauni jeupe lenye maua na machungwa . Muuguzi anaonekana maakini wakati akitoa huduma na nyuma yao kuna watu wengine wakiwa kwenye chumba cha afya.

Hapa kuna mhudumu wa afya aliyevaa sare ya rangi ya bluu anaonekana akimhudumia mwanamke aliyelala chini na kumshika tumboni, huenda anamsaidia katika zoezi la kujifungua au kumkagua kiafya. Watu wengine wanaonekana wakiwa wamketi karibu wakitazama tukio hilo.

Mtu huyu aliyevaa fulana nyekundu anaonekana akipiga deki kwa kutumia kifagio cha mikono, na ndoo nyekundu yenye maji. Pembeni kuna ukuta uliopakwa maandishi na michoro inayotoa elimu ya afya ikiwemo ujumbe wa kunawa mikono, kabla ya kula na kunywa maji safi yaliyochemshwa au kutibiwa.

Mhudumu huyu wa afya amevaa koti jeupe la kitabibu na barakoa ya uso ,anashika sindano kwa kutumia dawa kutoka kwenye chupa ndogo . Panaonekana kuwa makini katika maamdalizi ya chanjo au dawa ya sindano. Nyuma yake kuna watu wengine waliovaa mavazi ya kawaida baadhi yao pia wakiwa wamevaa barakoa.

Hawa ni watu wawili waliovaa mavazi ya kujikinga ya rangi ya manjano ,glovu nyekundu na barakoa za gesi wakiwa wanashughulika chupa za plastiki nyekundu yenye alama ya onyo la kemikali hatari . Wanaonekana kuwa katika eneo la viwandani linalohusiana na kemikali au taka hatari.

Hili ni chupa ya dawa lenye lebo iliyoandikwa MMR, measles, mumps rubella vaccine ikiwa na ujazo wa milimita ishirini, hii ni chanjo ya kuzuia magonjwa ya surua, matubwitubwi na rubella nyuma ya chupa hiyo kuna sindano ya kudungia ikiashiria kuwa chanjo hii hutolewa kwa njia ya sindano.

Picha hii inaonyesha mhudumu wa afya wa meno aliyevaa koti jeupe na barakoa. Akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha matibabu. Nyuma, kuna bango lenye maandishi, free dental na kauli mbiu ya kutoa huduma za meno bure.

Hapa kuna mama aliyeketi kwenye kiti cha hospitali anamshikilia mtoto mchanga aliyesungushiwa blanketi jeupe mama anamwangalia mtoto kwa upendo na mazingira yanaonekana nyuma yanaashiria kuwa wako katika chumba cha wahudumu wa afya labda wodi ya wazazi au kiungo cha watoto wachanga.

Mwanamke anonekana akipimwa joto ya mwili kutumia kipimajoyo cha sikioni na mhudumu wa afya aliyvaa koti jeupe , hii ni sehemu ya uchunguzi wa kiafya .

Hapa kuna wanawake wawili, mmoja ni mhudumu wa afya aliyevaa fulana ya manjano na barakoa, amekaa mezani akizungumza na mama anayembeba mtoto mchanga. Mezani kuna karatasi kalamu na chupa ndogo yenye dawa au dawa ya kunyunyizia.

Hapa kuna mkeka wenye rangi ya buluu na sehemu zenye mchanganyiko wa rangi nyingine, umetandikwa juu ya barabara ya mawe mekundu. Juu ya mkeka kuna vyakula na mimea mbali mbali. Pembeni kulia kuna chupa ndefu ya rangi nyeusi yenye kifuniko chekundu ambacho uenda ni sehemu ya maandalizi.

Hapa kuna wagonjwa waliolala kwenye vitanda vya hospitali vilivyopangwa kwenye ukundu wa matibabu . Mmoja wa wagonjwa amefunikwa Kwa shuka jeupe, kichwa kikiwa kimefunikwa kabisa ,huku wengine wakiwa wamelala wakiwa wameunganiabwa na tripu ya maji.

Hapa kuna mkono wa mtu ukiwa umewekewa vifaa vya matibabu vikiwemo waya na pedi maalum za matibabu ya umeme pamoja na mkanda wa shinikizo. Hali hii inaashiria kuwa mtu huyu anapokea huduma wa kiafya labda kipimo cha moyo.

Hapa kuna muhudumu wa afya, anaonekana akimpa mtoto chanjo au dawa, huku mtoto akiwa ameketi kwenye paja ya mama yake, mama anamshikilia mtoto, kwa uthabiti wakati muhudumu anamchoma sindano, au kumpa tone.

Watu hawa wamevaa mavazi kamili ya kujikinga za rangi nyeupe pamoja na glavu na barakoa wakiwa wamebeba pampu za mgongoni za rangi ya buluu. Wanasimama karibu na gari nyekundu lililobeba mtu aliyefunikwa kwa shuka jeupe. Inaonekana kama shughuli ya usafirishaji au uokoaji wakati wa tukio la akiafya linalohitaji tahadhari kubwa.

Watu kadhaa wamesimama karibu na vifuzi vya jengo lililoanguka. Baadhi yao wamevaa fulana za Ora na kuonekana wakichukua picha au kurekodi kwa simu. Vumbi na mabaki ya mawe, ambao una saruji, vimesakaa kwenye eneo hilo.

Chupa hili la dawa lina lebo ya kijani na nyeupe iliyoandikwa Glucan capsules ikiwa imewekwa juu ya uso mweusi. Mbele ya chupa hiyo kuna vidonge vya rangi nyekundu vichache vilivyo mwagwa. Chupa hii inaonekana kutumika kuhifadhi vidonge vya virutubisho au tiba fulani.

Hili ni kundi kubwa la watu walioketi kwenye viti vya plastiki; wengi wao wakiwa wamevaa barakoa. Watu walioko mstari wa mbele wameinua mikono na kuonekana wakiwa na furaha. Huenda wakishiriki katika tukio la kijamii au kampeni ya uhamasishaji.

Mazingira haya ni ya kliniki ya meno, ambapo daktari aliyevaa mavazi ya kitabibu, barakoa, na kofia ya upasuaji anamwangalia mtoto, mtoto huyo amekaa kwenye paja ya mama yake, labda mzazi, au mlezi wake huku akishika mdoli wa kucheza.

Hili ni tangazo la bidhaa kutoka herbl clinic inayoitwa Masai Herbal. Tangazo hili lina picha ya mbegu za tikitiki maji, mbegu ndogo za dawa na mimea za kijani kwenye bakuli cheupe la kukandia viungo.

Muhudumu wa afya aliyevaa glavu barakoa na nguo za kujikinga, anamuhudumia mgonjwa aliyeketi kitini cha matibabu, muhudumu huyo anaonekana akifanya uchunguzi wa mdomo au meno huku mgonjwa akiwa amevaa jezi ya rangi ya bluu ilikumlinda didhi ya uchafu.

Hiki ni kituo cha maji kinachoitwa Boya Water Project ambapo watu wawili wanaonekana wakijaza maji kwenye mitungi ya plastiki ya manjano. Mtu mmoja, aliyevaa abroni ya kijani, anamhudumia, anashika bomba la maji akijaza moja ya mitungi huku mwingine akiwa amesimama pembeni akisubiri.

Hapa kuna daraja lililoharibiwa vibaya na mafuriko , Sehemu yake ikiwa imebomoka na kujaa mabaki ya miti na udongo, chini kuna majina rangi ya kahawia yanayotiririka huku njia ya daraja hilo lililovunjika na kundi la watu waliokusanyika wakitazama.

Hapa kuna madaktari na wauguzi waliovaa mavazi ya upasuaji wa rangi ya kijani na kofia za upasuaji za bluu. Wanaonekana wakifanya upasuaji. Wengine wamevaa glavu na barakoa huku wakitumia vifaa maalum vya kitabibu juu ya mgonjwa aliye kwenye meza ya upasuaji.

Huyu ni mhudumu wa afya aliyevaa fulana ya buluu na barakoa, akimpa chanjo mwanaume aliye kaa kwenye kiti cha plastiki pembeni ya barabara. Nyuma Yao Kuna ukuta wenye mabango na Watu wengine wakipita mtaani.

Hizi ni chupa nne za dawa zilizowekwa juu ya trey ya plastiki ya bluu. Kila chupa imeandikwa jina na kipimo cha dawa. Chupa zingine zimefunguliwa na vifuniko vimewekwa mbele zikionyesha vidonge vilivyo ndani. Hizi dawa mara nyingi hutumika pamoja katika matibabu ya kifua kikuu.

Watoto hawa wawili wameketi kando ya mfereji wenye maji chafu na taka, mmoja wao akishikilia chupa ya plastiki huku akionekana kukusanya maji hayo.

Hizi ni vidonge vya rangi ya manjano vilivyoekwa kwenye kifungachio cha plastiki na faeli, Kipima joto, jaza baki pamoja na maumbo mawili ya mioyo mekundu vyote vikiwa vimeekelewa juu ya uso wa rangi nyekundu.

Hivi ni vyombo vilivoyotengenezwa kwa magome ya matunda ya aina ya mabuyu au matete ambavyo vimepambwa kwa shanga za rangi mbalimbali kama nyekundu nyeupe na nyeusi , vyombo hivi vimeekwa ndani ya vyungu na bakuli vya plastiki vya rangi tofauti kama njano nyeupe na nyekundu.

Hapa Kuna wahudumu wawili wa afya ya kinywa na meno, wakiwa wanamhudumia mgonjwa aliye lala kiti Cha daktari wa meno. Wote wamevaa Makoti meupe ya mahabara, glavu na barakoa. Huku mmoja akitumia kifaa Cha matibabu ya meno na mwingine akisaidia.

Hawa ni wafanyikazi wa hospitali waliovaa jezi za rangi ya bluu wakiwa katika chumba cha upasuaji wakifanya oparesheni, mgonjwa yuko chini ya nguo za upasuaji za rangi ya bluu na kuna vifaa vya elektroniki na meza ya vyombo vya upasuaji karibu.

Hili ni barabara iliyojengwa iliyojaa maji ya mafuriko ambapo mtu anaendesha pikipiki ya bluu huku akipita Kwa taabijuunyake kuna magari na pikipiki za abiria zikisonga pole pole zikionekana kuguzwa na hatari za mafuriko hayo.

Maji mengi yamefurika kwenye uwanja wa mbele wa hospitali. Jengo lina bango lenye maandishi "Ahero county hospital". Maji ya mafuriko yanaonekana kuwa ya rangi ya kahawia , kutokana na udongo iliyochanganyika.

Hili ni chupa na vyombo vya dawa za kuongeza virutubisho hasa Vitamin D3 kutoka kwa chapa mbalimbali. Mbele ya chupa hizo kuna vidonge, kapsuli na pipi laini zilizowekwa mezani

Hili ni bango lenye maandishi la DR GALAZINGA juu likitangazwa huduma wa mganga wa kienyeji. Chini yake kuna picha za vitu mbalimbali vinavyohusiana na uganga.

Mtu huyu ameketi kwenye chumba cha hospitali akiwa amevaa jezi nyeupe yuko karibu na kitanda cha mgonjwa ambacho kina vifaa vya matibabu ikiwa ni pamoja na mifumo ya bomba na vifaa vya elektroniki mgonjwa amevalia nguo za rangi nyekundu na nyeusi na pia anaonekana akiwa amelala.

Mwanamke aliye kwenye taswira anaonekana akiwa hospitalini akimhudumia mtoto mchanga aliye kwenye kitanda maalum cha watoto wachanga . Amevaa nguo nyeusi zenye mipindo wa rangi nyepesi na kofia ya kulalia ya rangi ya kahawia iliyongaa .

Hizi ni aina mbalimbali za dawa zimepangwa mezani kuna chupa za plastiki na kioo zenye vifuniko vya rangi tofauti. Vidonge vilivyowekwa kwenye blista za rangi ya kijani.

Hapa kuna mtu aliyelala au kujilaza. Mtu mwingine aliyepo karibu akiinua miguu, mguu wake na kushikilia kwa mkono. Hali hii inaonekana kuwa ni sehemu ya mazoezi ya tiba ya viungo.

Mtu huyu amevaa suti nyeupe ya kujiking, balakoa ya gesi, na glove za kijani. Anaone, anaonekana akinyunyuzia dawa au maji kwa bomba ya njano, kwenye sinki la chuma, katika eneo la jikoni lenye makabati ambao ukuta na ukuta wa matofali.

Msichana huyu amevaa ushungi mwekundu kichwani na fulana ya rangi ya bluu hafifu, ameshika pedi ya kitambaa kwa mikono yake na kutabasamu kuelekea kamera. Nyuma yake kuna wasichana wawili wengine, mmoja ameketi na mwingine amesimama. Watu wakiwa na ushungi mweusi.

Kuna mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe na kifaa cha mwanga kichwani akizungumza na mwanamke aliyevaa nguo ya rangi angavu. Wameketi karibu na meza na inaonekana ni sehemu ya ushauri wa kiafya au kliniki ya huduma za afya inayotolewa na jamii.

Huyu ni mtaalam wa meno aliyeketi na kuzungumza na mgonjwa, aliyekaa kwenye kiti cha matibabu ya meno. dendisti anaoneka akitabasamu huku akishika karatasi na kalamu. Pengine akiandika maelezo ya afya ya mgonjwa, kabla au baada ya uchunguzi.

Mwanamke huyu amevaa barakoa ya rangi ya buluu na miwani. Anapokea sindano ya chanjo kwenye mkono wa juu wa kushoto, kutoka kwa mtoa huduma wa afya, aliyevaa sare ya buluu. Mwanamke huyu pia, amevaa vazi la rangi ya buluu yenye michoro ya maua na ameweka kitambaa mabegani.

Huku kuna rafu za mbao zilizo jaa vipande vya mizizi au magome ya miti. Unapewa uweza kuwa dawa za kienyeji. Pembeni kuna chupa huenda ni ya dawa za miti shamba. Kwenye upande wa kulia kuna picha, kuna bango jeupe lenye maandishi mekundu na meusi.

Mtu huyu amevaa fulana nyeupe na koti la odha la rangi ya manjano akiwa amebeba pampu ya kunyunyuzia rangi ya bluu mgongoni. Anaonekana kutembea kwenye eneo lililofurika na maji, labda shambani au karibu na bwawa.

Hili ni kundi la watu waliovaa sare ya rangi ya bluu na mavesti yenye nembo pamoja na Kofia za bluu, wakibeba vyandarua ya nyuma ya mbu vilivyopangwa vizuri kwenye vifungashio. Wengine wamebeba mizigo, wengine ya vifaa vya Huduma na inaonekana wako pamojakagjna. Kituo vcba shule au kituo cha jamii.

Daktari wa meno ameketi akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha tiba ya meno. Mhudumu wa afya amesimama pembeni akimsaidia daktari kumpa vifaa vya kazi. Wote wawili wamevaa barakoa na glovu kwa ajili ya usafi na usalama.

Hiki ni kikundi cha watu wakiwa wamezunguka kifaa cha kiufundi. Mtu aliyevaa suti ya buluu anainama kana kwamba anaonyesha jinsi kifaa hicho kinachotumika.

Hapa kuna mtoto mdogo anapatiwa chanjo huku ameketi kwenye mapacha ya mama yake. Mama amevaa sweta nyekundu na barakoa na mhudumu wa afya aliyevaa fulana ya njano na sketi ya bluu. Anamchoma sindano mtoto, pembeni kuna watu wengine waliovaa barakoa na fulana zilizoandikwa " Measles Rubella campaign ".

Watu hawa wake kwenye eneo lililofurika na maji karibu na nyumba ya asili yenye paa la nyasi. Baadhi ya watu hawa wamevaa nguo zenye rangi tofautitofauti.

Mwanamke huyu amesimama ndani ya chumba chenye pazia la bluu dirishani . Amevaa blausi ya kijivu na yenye nembo ya kijani na nyekundu upande wa kifua , pamoja na suruali ya rangi ya giza. Anatabasamu usoni anashikilia kifaa cha massage cha mikono kwenye mkono wa kulia na kifaa kingine kinachoonekana kama Roller kwenye mkono wa kushoto.

Hapa kuna mtu aliyevaa koti la njano akiwa amebebwa na mtu mwingine mgongoni wakati wanaruka mto mdogo wenye maji. Watu wengine wamesimama kando kando ya mto wakitazama baadhi yao wakiwa wamevaa buti za mvua.

Mtu huyu ameshikilia vifurushi vidogo vya plastiki venye vidonge vya rangi ya manjano na vya rangi ya cream pamoja na mfuko wenye unga wa rangi ya kahawia nyepesi. Pia kuna chupa ndogo ya plastiki upande wa kulia. Vitu hivi vinaonekana kuwa dawa.

Hapa kuna mtu aliyevaa jezi nyeupe na barakoa ya uso akimhudumu mwanamke ambaye amevaa nguo za rangi- ya rangi tofauti na barakoa ya bluu akiwa ameketi kwenye kiti. Mtu huyo anatumia vifaa vya matibabu kumhudu mwanamke huyo.

Eneo hili ni la ajali barabarani ambapo malori yamepata moto, na moshi mzito ukipanda angani, watu kadhaa wakiwemo wazima moto wanaonekana wakijaribu kuzima moto huku wengine wakitazama tukio hilo kutoka pembeni.

Wanawake hawa wawili wamevaa barakoa nyeupe na glavu mikononi mwao. Wanaonekana wakiwa wamesimama kando ya gari ya rangi ya kijivu, wamesimama nje.

Daktari huyu anaonekana akimhudumia mtoto. Anampa chanjo au dawa ya matone. Mtoto huyu amefungwa kwenye shuka ya kijani na kushukiliwa na mtu aliye vaa koti ya pinki. Huenda ni mama yake.

Msichana huyu mdogo amevaa gauni la rangi waridi akiwa kwenye chumba cha mazoezi ya viungo na ameshikilia reli za pembeni kwa msaada huku mwanamume anayemsaidia akipiga magoti karibu naye. Watu wengine pia wanaonekana karibu na chini kuna zulia la rangi ya bluu.

Hii ni sehemu ya ndani ya sanduku la baridi lililojaa chupa na mirija midogo ya maabara. Baadhi ikiwa na kiwevu cha rangi nyekundu na zingine cha bluu. Karibu na vyombo hivyo kuna pakiti za barafu bandia zinazotumika kudumisha joto la chini ili kuhifadhi sampuli.

Hili ni darasa lenye wanafunzi, waliokaa kwenye madawati, kila mmoja akiwa ameshika bango au picha yenye maandishi na michoro, mwalimu aliyevaa dulana nyeupe anasimama mbele ya darasa akionekana kufundisha au kueleza jambo.

Hili ni chupa ya dawa yenye maandiko , chupa hii ni ya kioo cha rangi ya kahawia yenye mfuniko mweusi ambao hulinda dawa dhidi ya mwanga ili kudumisha ubora wake.

Hili ni chumba cha wagonjwa hosipitalini. Mtu mmoja ameketi kwenye kitanda, akiwa ameinamisha kichwa na kushika uso kanakwamba amechoka au ana mawazo mengi. Mbele kuna mgonjwa amelala kitandani, akiwa amefunikwa shuka jeupe. Pembeni kuna vifaa za matibabu, chupa za maji na vitabu binafsi vya wagonjwa.

Kuna mwanamke aliyevaa shati la bluu akimkagua mwanamume, kwa kutumia kifaa cha matibabu cha kuangalia ndani ya sikio. Mwanamume huyo amekaa kwenye kiti na amevaa koti la kahawia. Mwanaume mwingine aliye nyuma yao amevaa shati la bluu na tishati jeupa anaonekana akitazama.

Hizi ni vyombo mbalimbali vya plastiki vilivyo na bidhaa au dawa za aina tofauti. Vipo vyombo vidogo vya mviringo na kimoja cha chupa refu yenye kioevu. Vifunganishio hivi vinaonekana kupangwa mezani pengine kwa maonyesho au matangazo ya bidhaa.

Hili ni chupa ndogo lenye maandishi yellow fever vaccine life iki inashikiliwa na mkono uliovaa glovu ya kijani pamoja na sindano iliyo karibu ikionekana kuwa tayari kwa ajili ya chanjo ya homa ya manjano.

Mwanamke huyu amevaa barakoa koti jeupe. Anashona kwa kutumia mashine ya kushonea. Kwenye meza mbele yake kuna rundo la vitambaa vya rangi ya bluu vilivyokunjwa. Vinaonekana kuwa sehemu ya mavazi au vifaa vya kinga kama barakoa.

Mkulima huyu amevaa mavazi kamili ya kujikinga yakiwemo kofia yenye neti ya kufunika uso na glavu za kijani na koti ana nyunyizia dawa kwenye mimea.

Kuna mama aliyevaa nguo ya buluu yenye mapambo ya njano anamshikilia mtoto mchanga. Afisa wa afya aliyevaa glavu na barakoa anamchoma mtoto sindano, labda kwa chanjo.

Huyu ni msaidizi wa afya. Anaonekana akimpa mwanamke chanjo kwenye mkono wake wa kushoto. Mwanamke huyo amevaa barakoa ya buluu na anaonekana ameketi. Huku mkono wake ukiwa umefunguliwa. Nyuma yao kuna sanduku nyeupe lililoandikwa v accine .

Muuguzi huyu, yumo hospitalini. Anaonekana akimhudumia mtoto mchanga aliye ndani ya kifaa cha kulea watoto injiti. Muuguzi anaonekana akimshika au kumpangusa mtoto kwa uangalifu, huku mazingira ya chumba ikiwa na vifaa vya kitabibu vinavyoonyesha kwamba ni wodi ya watoto wachanga.

Kuna wanawake wawili. Mwanamke mmoja amesimama akishika rundo la nguo na blanketi vilivyopangwa vizuri. Huku mwanamke mwingine akiwa ameketi kitandani hospitalini akimbeba mtoto mchanga. Aliyejifunika kwa blanketi la rangi nyekundu na nyeupe.

Hizi ni nyumba za mabanda, zilizo kando ya mto, wenye maji ya rangi ya kahawia labda kutokana na mafuriko au tope. Baadhi ya nyumba hizi zimepomoka na kuharibika vibaya.

Kuna mtu mmoja anaonekana kuwa kwenye mtumbwi wa mbao uliobeba mizigo mingi akifuka maji amevaa koti jekundu na suruali nyeusi na amesimama nyuma ya mtumbwi akitumia fimbo kunanga kusukuma mbele, mizigo iliomo inajumuisha magodoro mabegi na mifuko ya plasitiki na mizigo mingine ndogondgo.

Eneo hili linaonekana kuwa na ajali mbaya ya barabarani, kati ya basi na lori la mafuta. Basi limeharibika vibaya, sehemu ya mbele na watu wengi wamekusanyika kuangalia au kusaidia.

Hapa kuna watu wawili. Mwanaume mmoja aliyevaa kanzu nyeupe, anaonekana akizungumza na mtu aliye kwenye pikipiki, ambaye amevaa kofia ya pikipiki na barakoa ya bluu. Mbele yao kuna chupa nyingi za plastiki zilizojaa tembe, zikiwa zimepangwa kwa mauzo kando ya barabara.

Mwanaume huyu, anaonekana akimkamua mwanamke sikio kwa kutumia kifaa cha kitabibu, cha kuangalia ndani ya sikio. Mwanamke amevaa blausi nyekundu na koti jeusi, huku mwanaume akiwa amevaa shati jeupe.

Mtu aliyevaa kifaa cha mazoezi ya tiba, ana, anaonekana akiwa wakiwa amshilia mlingoti ya msaada akisaidiwa na wahudumu wa afya, waliovaa makoti meupe.

Mwanamke huyu anachunguzwa sehemu chake cha kichwa Kwa kutumia kifaa cha kitabibu kinachoonekana kama Kipima joto cha skio au kifaa cha uchunguzi wa afya ya ngozi ya kichwa.

Hapa kuna mhudumu wa afya aiyevaa koti jeupa akimchanja msichana kwenye mkono wa juu wa kushoto. Msichana huyu amekaa kwenye kiti na amevaa sare za shule yenye bluu na nyeupe. Pembeni kuna sanduku la plastiki ya rangi ya bluu linaonekana kuwa ni vaccine carrier linalotumika kuhifadhi chanjo.

Mtu aliyevaa sare nyusi na kofia amesimama karibu na sehemu ya kuwasha mikono. Anatumia bomba lililounganishwa na dumu la maji la plastiki la rangi ya bluu, lenye mchoro ya mikono sinki la chuma limeekwa chini ya dumu hilo kwa ajili ya kuosha mikono. Mlinzi huyo amevaa barakoa akizingatia tahadhari ya kiafya.

Watu hawa wanatembea kwenye maji yanayofurika barabarani huenda kutokana na mafuriko baada ya mvua kubwa kunyesha wengine wana shikilia viatu mkononi ilikuepuka kuvichafua au kuvilowesha watu hawao walioonekana kiwango cha magoti au zaidi na kuna mtu amesimama akimwonyesha barabara na baadhi ya mjengo kwa mbali.

Mwanamke aliyevaa jezi ya rangi ya waridi na skati la nyeusi anaonekana akichota maji kwenye mfereji kwenda kwa kibuyu cha rangi ya manjano . Kibuyu hicho hicho kiko ndani ya beseni la blu.

Hapa Kuna wanawake wawili, mwanamke Mmoja mja mzito amekaa kwenye kitanda akionekana kuwa kwenye hali ya uchungu wa uzazi au uchovu, mtu mwingine aliyevaa glovu na barakoa anainama karibu naye labda kumsaidia au kumhudumia.

Mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe na scafu ya kijani anamhudumia mtoto mchanga. Mama ya mtoto huyo aliyevaa scafu ya buluu na koti ya buluu anamshikilia mtoto huyo.

Mwanamume huyu anaonekana akipanga au kuonyesha pakiti za dawa kwenye rafu. Amevaa shati jeupe juu ya fulana yenye mikono ya rangi yenye mpangilio wa miraba. Pakiti hizo zina rangi ya manjano na mekundu na maandishi inayoonekana kuashiria jina la dawa labda aina ya dawa ya kutibu au kuzuia malaria.

Kuna msichana mdogo anaonekana akipatiwa sindano kwenye mkono wa juu wa kushoto na mhudumu wa afya. Msichana amevaa nguo ya kitambaa cha kitenge chenye rangi ya bluu , nyekundu na nyeusi huku nywele zake zikiwa zimepangwa katika mistari ya mashurubu, mhudumu wa afya amevaa shati jeupe na anashikilia sindano kwa uangaklifu.

Hili ni kundi la wahudumu wa huduma za dharura, baadhi wakiwa wamevaa sare nyekundu zenye nembo ya msalaba mwekundu wakiwa nje ya kituo cha afya. Mgonjwa anaonekana akiwa kwenye kitanda cha kubeba wagonjwa akisaidiwa kupelekwa au kuondolewa hospitalini.

Watu kadhaa wanafanya usafi wa mazingira wameinama na kutumia zana kama vile koreo na mkono kusanya taka zilizotapakaa ardhini. Sehemu hii inaonekana kuwa la wazi karibu na nyumba za kuta za udongo na taka ziko kwa wingi zikiwemo mfuko za plastiki na majani.

Hili ni sehemu ya ndani la gari ya wagonjwa ambyulensi yenye rangi ya machungwa ikiwa na vifaa vya dharura vya matibabu kuna machela iliyowekwa upande mmoja, viti vyeusi na rafu zenye vifaa kama vile mashine ya uchunguzi na vifaa vya huduma ya kwanza.

Kuna wanawake wawili wanaonekana wakichota maji kutoka kwenye shimo la mchanga kwa kutumia ndoo za plastiki za manjano. Mmoja amesimama ndani ya shimo akijaza maji kwenye ndoo huku mwingine akiwa pembeni akibeba kibuyu nyingine.

Hili ni boksi la dawa ya kupaka yenye maandishi CBD pain cream kutoka kampuni ya Mayerderm imeandikwa pia double strength ikimaanisha ina nguvu mara mbili na inadai kutoa releif in munutes nafuu ndani ya dakika chache.

Hapa kuna wanawake wawili walioketi pamoja kwenye kitanda ndani ya chumba. Mwanamke mmoja amevaa mavazi ya bluu na kilemba, huku akishika na kuangalia kitabu au daftari na mwengine amevaa nguo ya rangi ya kahawia na nyeupe yenye mistari akimsikiliza. Chumbani kuna runinga nguo zilizoangizwa na vifaa vingine vidogo vidogo.

Kuna wauguzi wawili hapa hospitalini wanamhudumia mama aliyejifungua mapacha. Watoto hawa wachanga wamefungwa kwenye mashuka yenye rangi angavu na wamelazwa kitandani, huku wauguzi wakihakikisha wako salama na vizuri.

Hili sanduku la chanjo ya homa ya manjano pamoja na viali sita za chanjo zikiwa zimewekwa mistari ya mbele na ya sanduku, sanduku hilo ni la rangi ya njano na nyeupe na lina maelezo ya dawa ikiwa na pamoja na jina la dawa na maelekezo ya matumizi.

Huyu ni muhudumu wa afya aliyevaa mavazi ya hospitali, na kutumia stethoskopu kumchunguza mtoto mchanga aliye ndani ya kifaa cha kuhifadhia watoto njiti. Mtoto anaonekana kuwa na vifaa vya kumsaidia kupumua na mirija midogo ya matibabu.

Hili ni chupa ndogo ya dawa na sindano yenye kofia ya bluu, sindano imejazwa dawa na kifuniko na kifurusi ya pamba au bandeji.

Watu hawa wanne wanaonekana katika eneo la wazi ambapo wawili kati yao wanaosha mikono kwenye kituo cha kunawia chenye mtungi wa maji ya rangi ya bluu. Wengine wawili wanasimama karibu wakisubiri wote wakiwa wamevaa barakoa ishara ya kuzingatia tahadhari ya kiafya.

Huyu ni daktari wa meno aliyevaa mavazi ya rangi ya blue glavu na barakoa anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu ya men, daktari anaonekana akitumia kifaa cha kitabibu ndani ya mdomo wa mgonjwa, labda uchunguzi au matibabu.

Hapa kuna mikino ya mtu imeshikilia mikono za pedi za hedhi , zilizowekwa kwenye meza ya rangi ya kahawia. Pakiti hizo ni za rangi ya buluu na kuna nyeupe na kuna jumla ya takrban pakiti nne zinazoonekana.

Mtu huyu amelala chali kwenye kitanda cha hospitali chenye godoro jekundu akiwa amevaa sweta lamistari ya rangi ya kijivu na nyeusi pamoja na suruali za kijivu. Mtu mwengine aliyevaa koti jeupe la daktari anashika mguu wake wa kulia labda akifanya uchunguzi au mazoezi ya tiba ya viungo.

Mtu huyu anaonekana akimimina kidonge cha rangi ya machungwa kutoka kwenye chupa yenye lebo ya rangi ya machungwa, yenye maandishi Motrin. Mkono mmoja unashikilia chupa huku mwingine ukiwa umepokea kidonge kimoja, ikiashiria maandalizi ya kumeza dawa.

Kuna kundi la watu wawili wakiwa shambani katika kundi kubwa la nzige wauruka mtu wa mbele amevaa shati ya blue na anatazama huku akitabasamu wakati mwingine upande mwingine akiwa sehemu ya nyuma ya picha uwanja unaonekana wa kijani lakoni omegunikwa na nzige wengi ishara ya uvamizi wa wadudu hawa wanaezakuaribu mazao kwa kiasi kikubwa.

Hapa kuna mtu aliyevaa jezi nyeupe, anaonekana akimudu mtoo mchanaga ambaye amevalia nguo nyeupe, za hospitali, mtu mwingine anaonekana akiwa ameshika mtoto huyo, kwa mkono wake wa kushoto, mazingira haya yanaonekana kuwa ya chumba cha hospitali.

Hili ni chupa kubwa ya plastiki yenye rangi ya kahawia iliyo na kifuniko cha rangi nyeupe na lebo iliyoandikwa jina Balijaam kwa herufi kubwa na zenye rangi nyekundu na kijani. Lebo hiyo ina maandishi mengine kwa maandiko madogo pamoja na picha ndogo upande wa kulia inayoweza kuonyesha mmea au sehemu ya maelezo ya picha.

Hizi ni chupa mbili ndogo za dawa za sindano zenye vifuniko vya bluu zikiwa na maandishi yanayoonyesha kuwa ni chanjo ya magonjwa ya surua matumbwi tumbwi na rubela chanjo hizi hutolewa kwa ajili ya kinga dhidhi ya magonjwa hayo matatu.

Hapa kuna mtoto mchanga amekumbatiwa na mtu mzima huku mhudumu aliyevaa fulana ya njano, akimnywesha dawa ya toni mdomoni. Tukio linaonekana kuwa sehemu ya kampeni ya chanjo au twajua vitamini kwa watoto. Mtoto amefunikwa na blanketi jeupe na amevaa kofia ya rangi la waridi.

Wafanyakazi hawa wa usafi wa mazingira, wanaonekana wakitoa taka kutoka eneo la dampu au barabarani. Wamevaa za rangi nyeusi zenye mistari ya kijani inayong'aa pamoja na glavu mikononi kwa ajili ya usalama. Mmoja anatumia koleo kusongesha taka huku mwingine akiwa pembeni akisaidiwa kwenye kazi.

Hili ni rundo la boxi na chupa za dawa zenye jina kuwa power king shaft ,vifungashio vina rangi ya zambarao, njano na nyekundu na baadhi za chupa zina kiyoevu cha kahawia pamoja na vifuniko vya plastiki vya rangi nyekundu au njano.

Mwanamume huyu amevalia shati ya buluu yenye maandishi. Amesimama karibu na bango la shirika la water step na anapunga mkono wake wa kulia kwa furaha. Nyuma yake kuna mizinga mikubwa ya kuhifadhia maji iliyowekwa juu ya jengo au sehemu ya wazi.

Wahudumu wawili wa afya wamevaa mavazi ya hospitali, barakoa na kofia za kuzuia vijidudu. Wanasimama pande mbili za kitanda maalumu cha mtoto mchanga. Mtoto huyu amelazwa kwenye kitanda cha incubator akipokea uangalizi wa karibu.

Mtu huyu amevaa aproni na sweta. Anashikilia chupa mbili za dawa mikononi. Mkono wa kushoto unashikilia chupa lenye lebo inayoonekana huku mkono wa kulia ukishikilia chupa nyingine ya dawa la lebo inayoonekana wazi.

Mtu huyu amevaa mavazi ya kazi na glavu nyekundu akiwa shambani akinyunyuzia dawa kwenye mimea, amebeba pampu ya mgongoni ya rangi ya manjano akichuna bomba kunyunyizia dawa za kuuwa wadudu au magonjwa ya mimea.

Pikipiki na magari ya aina ya bajaji yanaonekana yakipita kwenye barabara iliyofurika maji. Maji yamepanda kwenye hadi karibu na sehemu za injini yakisababishi mawimbi madogo wakati vyombo hivyo vya usafiri vinapita. Bajaji za rangi ya machungwa zina nambari za usajili zinazoonekana wazi.

Huyu ni daktari wa meno amevaa gavu na barakoa anamuhudumia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha matibabu ya meno, daktari anatumia vifaa vya uchunguzi kuangalia ndani ya mdomo wa mgonjwa, huku mgonjwa akiwa amefungua mdomo wake kwa matibabu

Muuguzi huyu anaonekana akimchoma shindano mtoto mdogo mkononi mama ya mtoto aliyevaa fulana nyeupe na kofia pinki anamshika mtoti wake wakati muudumu anafanya shughuli hiyo . Mazingira inaonekana kuwa chumba cha afya.

Kuna mfanyikazi wa afya aliyevaa glavu na barakoa anamchanja mwanamke mkono wa juu . mwanamke pia amevaa barakoa na nyuma yao kuna meza yenye vifaa vya matibabu pamoja na container ya kutupa takataka.

Mtu huyu, amevaa mavazi ya kujikinga, akibeba kifaa cha kunyunyizia moshi au dawa, akifanya kazi ya kupuliza moshi mtaani shuguli hii, huenda ni ya kuthibiti wadudu kama mbu au kuua viini vinavyo sababisha ugonjwa.

Mwanamke amelala kwenye mkeka huku mwingine akimshika tumboni kwa unganifu. Anaonekana kuwa amevalia blausi ya waridi na kujifunika kitambaa. Mtu anayemshika kwa ana nywele fupi, na amekaa karibu naye akimsaidia.

Watu wawili wanaonekana wakimwaga maji kwenye eneo lililotuama maji. Wameinama huku wakishika ndoo na kuimwaga maji hayo, labda wanajaribu kupunguza mafuriko au maji yaliyotuama. Mmoja amevaa fulana ya bluu na kaptula ya jeans , mwingine amevaa fulana nyeusi na suruali na pia barakoa usoni.

Hapa kuna wauguzi wawili waliovaa jezi za upasuaji za rangi ya kijani na bluu. Wakiwa katika chumba cha upasuaji. Wanashughulikia operesheni wakiwa wamevaa kinga za uso na kofia za upasuaji. Mmoja wao ana kifaa chu upasuaji mkononi mwake na wote wawili wanaonekana wakifanya kazi kwa umakini.

Hapa kuna wanawake watatu waliokaa wakiwa wamevaa mavazi yenye muundo wa madoa ya rangi ya kahawia na nyeusi yanayofanana na ngozi ya chui. Wanaonekana kushika matawi ya mimea mikononi na mmoja wao ameketi juu ya pikipiki. Mazingira yanaashiria huenda hii ni sehemu ya sherehe, tamaduni au shughuli za kimaduni.

Kuna daktari wa meno, aliyevalia mavazi ya upasuaji, barakoa na miwani ya kukuza. Anamhudumia mgonjwa, aliyelala kwenye kiti cha daktari wa meno.

Kuna wahudumu wa afya wawili waliovaa makoti meupe na barakoa wanaonekana wakimchukua sampuli ya damu kwenye mzee aliyeketi kwenye meza ambaye amevaa blauzi ya kijani. Mmoja wa wahudumu anashika kidole cha mgonjwa huku mwingine akirekodi na kuandaa vifaa vya uchunguzi.

Kuna watu wawili walio vaa mavazi ya kujikinga, yenye rangi nyeupe pamoja na glavu za buluu na barakoa, wakiwa ndani ya jengo. Mtu mmoja yuko karibu na kaunta akisafisha kwa kitambaa cha njano na mwingine yuko nyuma akibeba kifaa cha kunyunyizia dawa akielekea kwenye sehemu yenye viti.

Hichi ni kifurushi cha chanjo ya homa ya manjano. Kwenye taswira kuna sanduku la dawa lenye maandishi ya maelezo , chupa ndogo ya kiowevu yenye kifuniko cha rangi ya zambarau pamoja na sindano na vifaa vya kuchanganya unga na kiyeyushi .

Huyu ni daktari wa meno amevaa glavu na barakoa. Anamhudunua mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu ya meno. Karibu naye kuna mhudumu wa afya, pia akiwa na barakoa na glavu. Anamsaidia kwa kushikilia kifaa cha kuvuta maji maji kutoka kwenye mdomo wa mgonjwa.

Hili ni nyumba ya jadi iliyotengenezwa kwa nyasi na matawi. Yenye paa la mviringo na ukuta zilizofunikwa kwa makuti. Nyumba hii ipo kwenye eneo kame lenye udongo wa rangi ya vumbi na mimea michache iliyonyauka. Upande wa kulia kuna mtungi wa plastiki wa njano na kitambaa cha rangi ya machungu.

Hili ni chupa ya plastiki, lina lebo iliyoandikwa Zephania Life Herbal clinic detox. Bidhaa hii inaonekana kuwa dawa ya asili ya kusafisha mwili na kwenye lebo kuna picha ya mwili wa binadamu ikionyesha viungo vya ndani ikiwemo ini, ikieleza dhumuni la kusaidia kuondoa sumu mwilini.

Hapa kuna daktari wa meno aliye vaa glavu, na strogu akimuhudumia mgonjwa aliyekaa kwenye kiti cha matibabu ya meno, mgonjwa amefungua mdomo tayari kwa uchunguzi wa matibabu ya meno, machunguzi yanafanana kliniki ya matibabu ya meno.

Hizi ni chupa na kopo vidogo vya bidhaa za dawa asilia. Bidhaa za chupa zenye vifuniko vya kijani vina lebo ya rangi zambarau iliyoandikwa mitiki, nguvu za kiume.

Mwanamke huyu, anaosha mikono kwa kutumia maji kutoka kwenye tangi la plastiki ya rangi ya nyeusi. Tangi hilo limeekelewa kwenye sindi, na lina bomba dogo la kutoa maji.

Mwanamume aliyevaa vazi la kitamaduni na shanga za rangi mbalimbali, anaonekana akiwa ameketi huku akipokea sindano kwenye mkono wake wa juu. Anavaa barakoa ya rangi ya bluu kwa ajili ya kujikinga. Mtu anayetoa sindano amevaa fulana yenye maandishi ya "Unisex", Akionyesha kuwa huduma hii ni sehemu ya kampeni ya afya.

Mkulima huyu, yupo shambani ananyunyizia dawa kwenye mimea kwa kutumia pampu ya mgongoni la bomba refu. Amevaa mavazi ya kujikinga pamoja na kofia na barakoa.

Kuna mwanamke aliyeketi huku akipokea sindano kwenye mkono wake wa kushoto kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa barakoa na mavazi ya kazi.

Kuna mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga pamoja na glavu na buti akinyunyizia dawa shambani kwa kutumia pampu mgongoni yenye rangi ya machungwa. Shamba lina mimea ya kijani iliyopangwa kwa mstari na mtu huyo anaonekana kulenga kunyunyizia kwenye mimea ili kuzuia au kudhibiti wadudu na magonjwa.

Mwanamke aliyesimama mbele ya ubaoni; ameshikilia pedi ya kike kwa mikono yake huku akitabasamu. Kuna mwanamke mwingine amekaa karibu na ubaoni pia akiwa na tabasamu. Ubao una michoro na maandishi ikiwemo mchoro wa umbo la uterasi.

Hili ni kundi la watu sita, wamo shambani wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga ya rangi nyeupe pamoja na glavu na vifaa vya kupuliza dawa mgongoni, waanaelekea katikati ya mimea wakionekana kuwa katika shughuli yakuyanyunyizia dawa au vituo tilifu ili kulinda mazao didhi ya wadudu.

Madaktari watatu wamevaa mavazi ya upasuaji barakoa na kofia za kufunika nywele wakiwa wanafanya upasuaji , mmoja anaonekana akitumia mikono yake kufanya kazi kwenye meza ya upasuaji chumba walicho ndani yake kuna mwanga mkali na vifaa vya kitabibu.

Msichana huyu amevaa barakoa shingoni anapokea dawa ya kusafisha mikono kutoka kwa mtu mzima aliyevaa barakoa. Wako karibu na tenki kubwa nyeusi lenye maandishi, na nembo madogo madogo. Tukio linaonekana kuwa sehemu ya juhudi za afya na jamii, pengine katika kampeni ya kuzuia magonjwa.

Hili ni chupa ndogo la plastiki yenye mfuniko mweupe na lebo ya kijani iliyoandikwa ngiri sugu. Chupa hii inaonekana kuwa ya dawa ya asili au virutubisho vinavyodaiwa kutibu au kupunguza dalili za ngiri. Imewekwa juu ya uso wa kitambaa cha rangi ya waridi.

Mwanamke amekaa kwenye kiti akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa barakoa huku akikuwa katika eneo lenye hema na viti vya rangi nyekundu na njano.

Mwanamke aliyevaa buibui jeusi anatembea kwenye eneo kame lenye udongo mwekundu na miti michache iliyokauka. Anaonekana kusongea mbele lakini hana mzigo wowote mkononi.

Hapa kuna mtu aliyevaa kofia ya nyeusi na fulana ya polo nyeupe pamoja na koti la sleeveless akimsaidia mtu mwingine aliyevaa kofia la rangi ya manjano na fulana nyekundu . Mtu huyo anayevaa kofia nyeusi anaonekana kuwa anafungua au kurekebisha kipande cha kifaa kwenye mkono wa yule mwingine.

Mwanamke huyu amevaa koti jeupe la maabara, anaonekana akimsaidia mwanaume aliye kwenye magoti, na mikono juu ya zulia la rangi mbalimbali. Wanaonekana wako katika chumba cha mazoezi ya tiba ya viungo, kwani nyuma kuna kiti cha magurudumu na walker .

Huyo ni mhudumu wa afya aliyevaa sare ya rangi ya manjano na nyeupe pamoja na barakoa anamhudumia mtoto mchanga, mtoto amebebwa na mama yake aliyevaa barakoa na nguo yenye rangi nyeupe na nukta nyeusi inaonekana kuwa ni kituo cha afya ambapo mtoto anapimwa au kuchunguzwa kiafya.

Hapa kuna mwanamke aliyevaa shati nyeupe akisimama na kuzungumza mbeke ya kundi la watu walioketi kwenye nyasi wengi walioketi no wanawake waliovaa vazi la rangi angavu na shuka za kitamaduni zenye rangi nyekundu blue au machungwa ishara kuwa huenda unaware jamii wa kimaa sai au jamii nyingine asili.

Watu Hawa watu wanaonekana wakiwa wameshika maboksi Mekundu yenye maandishi Zipline . Watu hao wamevaa Makoti meupe ya mahabara na pia wanabeba mifuko ya plastiki yenye kitu ndani.

Huku ni ndani ya hema kubwa yenye vitanda vingi vya hospitali vilivyowekwa kwa safu. Vitanda vina karatasi za uso na baadhi yana mto mweusi. Kuna watu wawili waliovaa sare za afisa waliowekwa kazi wanaosimama karibu na vitanda

Hilinni daraja ndogo au karabati yaliyofunikwa na maji ya rangi ya kahawia kutokana na mafuriko . Kuna momonyoko mkubwa wa ardhi pempeni kuna kundi la watu wesimma juu ya kingo likitazama eneo hilo.

Huu ni mkono wa mtu ameshikilia chupa ndogo ya dawa au chanjo, pamoja na sindano yenye dawa ya rangi ya buluu. Hii huenda ni maandalizi ya kutoa chanjo au sindano na matibabu.

Huyu ni mhudumu wa afya. Amevaa barakoa na fulana ya kuzuia uchafu. Akishika sindano na chupa ndogo ya dawa ya chanjo. Anaonekana kuwa anajaza sindano au kuandaa dozi kwa ajili ya kumpa mgonjwa.

Hapa kuna meza ya mviringo ya rangi ya nyekundu, ikiwa imejaa chupa na vyombo vya plastiki vya ukubwa tofauti. Baadhi ya chupa zina kiowevu cha rangi mbalimbali, kama manjano na kahawia, huku nyingine zikiwa na vidonge au unga wa dawa. Kuna mitungi mikubwa yenye vifuniko vya bluu na chupa za kioo zilizojaa majani makavu.

Kuna mwanamke aliyesimama nyuma ya madawati ya mapokezi katika kliniki ya meno iliyoandikwa "frying touch dental clinic' amevaa fulana yenye mstari na anatabasamu nyuma yake kuna bango lenye jina na bembo la kliniki huku mbele ya dawati kuna maandishi mkubwa ya "RECEPTION" pamoja na mabango madogo yenye matanhazo.

Kuna mhudumu wa afya aliyevaa barakoa na fulana ya rangi ya buluu anarekodi taarifa kwenye daftari mbele yake kuna vifaa vya kitabibu viliivyo wekwa kwa masanduku na begi lenye nembo ya serikali pembeni yake kuna mtoto mdogo aliyevaa fulana nyeupe na amesimama kwenye kitanda cha hospitali akiangalia pembeni.

Hapa kuna mhudumu wa afya aliyevaa glovu akimchanja mtoto mdogo mkononi mwa mama yake, mama ameketi akiwa amemshikilia mtoto na nyuma kuna kina mama wengine na watoto wao wakiwa wameketi wakisubiri huduma.

Huyu anapewa matibabu ya meno na daktari wa meno, mdomo wa mgonjwa uko wazi na daktari huyo wa meno amevaa glavu za rangi za bulu huku akishikilia kifaa cha meno cha umeme pamoja na kifaa kingine cha kusaidia matibabu au kusafisha meno.

Kuna lori lililopinduka kando ya barabara wakati wa mafuriko, maji yanatiririka kwa kasi barabarani. Watu wachache wanaonekana wakitembea kando ya barabara hiyo yenye maji mengi.

Mhudumu wa afya, aliyevaa sare ya rangi ya bluu na stethoscope shingoni, anamhudumia mtoto mchanga aliye kwenye kitanda cha hospitali, anaonekana akimfunika mtoto kwa shuka jeupe lenye michoro midogo, akihakikisha yupo salama na katika hali ya joto.

Mtu huyu amevaa mavazi ya kujikinga pamoja na glovu. Yuko shambani anakinyunyizia dawa kwenye mimea. Amebeba pampu kuu ya mgongoni yenye rangi ya kijani na buluu, akitumia bomba kunyunyizia dawa za kuua wadudu au magonjwa ya mimea.

Hapa kuna mama aliyevaa nguo za hosipitali za rangi ya pink na amejifunga kilemba kichwani. Amekaa kitandani akimnyonyesha au kumbembeleza mtoto mchanga .Alijifunika shuka, shuka jeupe lenye michoro. Mazingira yanaonyesha kuwa wako wodini, hosipitalini, huenda baada ya kujifungua na mama anaonekana akimpa mtoto wake huduma ya kwanza ama malezi ya upendo.

Hapa Kuna mhudumu wa afya aliye vaa mavazi ya kujikinga, barakoa, glavu na miwani ya Kinga akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu ya meno. Anaonekana akifanya kazi ndani ya kinywa ya mgonjwa kwa kutumia vifaa vya kitaalamu.

Mhudumu wa afya amevaa sare ya buluu anampa mtoto dawa au chanjo, mtoto amekaa kwenye paja ya mama yake ambaye amevaa fulana ya buluu yenye maandishi bonus nyuma kuna watu wengine kadhaa baadhi wakiwa wamevaa mavazi ya huduma ya afya wakiwa katika chumba chenye rafu na mafaili.

Hili ni chupa la virutubisho vya lishe bora lenye lebo inayoandikwa Wellvita Iron Chelate . Chupa hii ina vidonge sitini na imetengenezwa kusaidia kupunguza uchovu na kuchangia uundaji wa seli nyekundu za damu.

Kundi hili la watu waliovaa fulana za kijani na fulana za joho za rangi ya blue zenye mifuko wakiwa wameshika vifaa vya kielektroniki mfano wa simu au chaja au tablet wanaonekana kuwa kwenye eneo la wazi pengine wakishiriki katika shughuli ya ukusanyaji wa tarakimu.

Meza hili limejaa mizizi na magome ya miti pamoja na mitungi ya plastiki enye dawa za kienyeji au unga wa miti shamba.

Hapa, kuna daktari wa meno aliyevaa glavu na barakoa, anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu ya meno. Daktari anaonekana akifanya uchunguzi au matibabu ndani ya mdomo wa kwa kutumia vifaa maalum ya meno, huku mgonjwa akiwa amefungua mdomo wake.

Hapa kuna mwanamke ameketi akimshika mtoto mchanga, aliyefunikwa kwenye blanketi jeupe. Huku muuguzi aliyevaa sare nyeupe akisimama pembeni akimsaidia au kumpa mwelekezo. Wako ndani ya chumba chenye dirisha kubwa lenye grili na nyuma kuna kifaa cha hospitali.

Mtu huyu, ameshikilia kitambulisho cha matibabu au kadi ya kliniki mkononi mwa kushoto na chupa ya dawa mkononi wa kulia. Mtu huyo, amevaa sweta ya rangi ya zambarau na ameketi kwenye mazingira ya ndani ya nyumba au kliniki.

Hivi ni vifaa vya ya kitamaduni Vinavyo husiana na tiba au uchawi wa kienyeji ukiwa ni pamoja na chugu Cha mianzi, vipande vya magome, mifuko kidogo na kitamba na sanamu ya mbao.

Hiki ni kikundi cha watu waliovaa jezi za buluu wamekusanyika nje kwenye eneo la wazi wakiwa wameketi kwenye viti na benchi. Mmoja wao amesimama katikati anaonekana kama anawashilisha au kufundisha.

Hili ni kifaa cha kunawia mikono kilichotengenezwa kwa tanki la plastiki la rangia bluu iliotengenezwa juu ya stendi ya chuma chini yake kuna besheni ya bluue la kukusanya maji yanayotiririka badaa ya kunawa na maji hayo hungia kwenye ndoo nyeupe iliyo chini kabisa.

Huyu amevaa jezi ya madoa doa ya rangi nyekundu na nyeusi akiwa na barakoa ya uso. Anapokea chanjo kwenye mkono wake wa kulia kutoka kwa mtu mwengine ambao mkono wa kulia tu unaonekana. Mzee huyo ameketi kwenye kiti cha rangi nyekundu na mazingira yanaonekana ya kuwa nje.

Hili ni chupa ya plastiki ya rangi ya kijani, Bidhaa hii ni kirutubisho cha madini ya chuma kinachomsaidia katika uzalishaji wa seli nyekundu za damu kama, ilivyoelezwa kwenye lebo.

Hapa kuna watu wawili waliovaa mavazi ya kujikinga kabisa, nguo za rangi ya manjano, glovu na nyekundu na barakoa za gesi, wakiwa wanashughulikia mapipa ya plastiki ya rangi tofauti. Wanaonekana wakimimina au kuweka kemikali kwenye pipa kubwa la rangi nyeusi.

Hapa kuna mhudumu wa afya ,aliyovaa mavazi ya kujikinga, rangi ya manjano, kofia, barakoa na glavu. Anaonekana akiwa karibu na meza yenye vifaa mbalimbali vya kitabibu kama vile chupa za maji ,vifaa vya sindano, masanduku ya glavu, nyuma yake kuna ngazi ikiashiria kuwa huenda hii ni sehemu ya kituo cha afya.

Mzee anapewa sindano ya chanjo kwenye mkono huku mtu mwingine akishikilia pamba ili kufuta eneo la sindano na watu wengine wakiwa wamesimama nyuma yake.

Mhudumu wa afya anaonekana akimpima mwanamke sikio kwa kutumia kifaa cha kitabibu, kinachotumika kuchunguza hali ya ndani ya sikio.

Hapa kuna wahudumu wa afya wakiwa wamevaa mavazi ya kujikinga ya rangi ya bluu, barakoa , glavu na ngao za uso, wanahudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari wa meno . Mmoja wa wahudumu anaonekana akifanya matibabu ya mdomo huku wengine wakisaidia.

Hili ni kundi kubwa la nzige waliokaa juu ya majani ya mahindi, nzige hawa wana miili mirefu ya kahawia na mabawa yenye michoro ya mistari na wanaonekana wakila majani, jambo linalo weza kuharibu mimea kw akiasi kikubwa.

Mwanamke aliyevaa barakoa na fulana ya rangi ya pinki ameshikilia kipaza sauti, cha "Mega Fon", akitoa matangazo. Pembeni yake kuna mwanamke mwingine aliyevaa vazi la rangi mbalimbali na shuka ya bluu, yenye michoro. Wamepita katika mtaa wenye nyumba za mabati na ukuta wa mawe uliochakaa.

Hapa kuna mwanaume anayeonekana akitumia kifaa cha mazoezi ya mikono. Katika chumba cha tiba ya viungo anaonekana akikunja mikono kushika sehemu ya kifaa chenye rangi ya buluu, huku mhudumu aliye karibu, akimsaidia au kumwelekeza.

Huyu ni mfanyakazi wa afya au kiwanda akiwa anafanya usafi wa kutakasa mitungi ya gesi labda oksijeni. Amevaa mavazi ya kinga, ikiwemo koti jeupe la mahabara , helmeti na barakoa. Anaonekana kushikilia chupa ya dawa ya kunyunyuzia kwa mikono , huku akiwa karibu na safu ya mitungi ya gesi iliyopangwa kwa mstari.

Hapa kuna watu kadhaa wanaonekana wameketi kwenye mashua mbili zilizopo kwenye mto au maji rangi ya udongo huenda kutokana na mvua au udongo wa eneo hilo watu hao wanaonekana kuwa kwenye shuguli za usafiri au shuguli za kijamii kama kusafiri kufuka mto

Hapa kuna watoto wawili wadogo wanaonekana wakinawa mikono kwa kutumia mitungi ya plastiki mwekundu uliowekelewa juu ya chuma unaotiririsha maji. Mtungi huo unaonekana kuwa sehemu ya kituo cha kunawa mikono ambacho kina tapu na sabuni , maji yanatiririka na kuna unyevu kwenye nyasi.

Tunaona mhudumu wa afya, aliyevaa barakoa ya uso na fulana ya njano, yenye nembo ya kampaini ya chanjo. Anaoneka akiwa makini. Anajiandaa kuchukua dawa au chanjo kwa kutumia sindano. Anaishika kwa uangalifu, jambo linaloashiria yuko tayari kutoa huduma wa afya.

Hapa kuna mtu mzima, aliyevaa shati la kijani akipokea chanjo kwenye bega lake la kushoto, kutoka kwa mtu wa huduma wa afya aliyevaa sare ya wahudumu wa afya na barakoa. Mgonjwa pia amevaa barakoa, kuashiria tahadhari dhidi ya maambukizi kama vile ya Covid.

Mama ameketi kwenye kiti akiwa amemshikilia mtoto mchanga aliyelala kwenye mapaja yake. Mama huyo amevaa barakoa ya uso, ishara ya tahadhari ya kiafya. Mhudumu wa afya aliyevaa sare za kazi ya rangi ya buluu naye anaonekana akimpa mtoto huyo chanjo.

Kuna kundi la wataalamu wa afya waliovaa mavazi ya upasuaji wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji hospitalini. Mazingira haya yanaonyesha shughuli ya kitabibu inayoendelea, pengine upasuaji muhimu. Vifaa vya matibabu vinaonekana nyuma ikiwa ni pamoja na mashine ya ufuatiliaji wa hali ya mgonjwa.

Mtoto aliyevaa shati la rangi ya waridi anaonekana akiwa amesimama ndani ya chumba, huku akimkazia macho mtu mzima, aliyevaa koti jeupe la maabara. Huenda ni daktari. Mandhari ya chumbani inaonekana kuwa ya hospitali, kutokana na rangi ya ukuta ya kijani. Kitanda cha hospitali upande wa kushoto na vifaa vingine pia la pipa na manjano.

Haya ni manthari ya eneo kame au jangwa lenye udongo wa rangi ya kahawaia na mawingu mengi yaliyotapakaaa, kuna mti mmoja wa mimba katikati ya picha ambao unaonekana kukauka na kuwa na majani machache sana jambo linaloashiria uhaba wa mvua na ukame katika eneo hilo.

Huku kuna mtu aliyevaa mavazi ya kinga akifanya kazi ya kunyunyiza dawa ya kuua wadudu mahali panapoonekana kama soko au eneo la kuuza bidhaa za chakula. Tunaona bidhaa kama mboga na mizigo kwenye mikokoteni pembeni.

Huku kuna msitu unaungua kwa moto mkubwa, moto umesambaa kwa kasi ukiteketeza miti na mimea iliyoko katika eneno hilo, moshi nzito unapaa juu angani na mwanga mkali wa moto unaonekana ukiangaza sehemu ya msitu.

Kuna mhudumu wa afya aliyevaa barakoa na koti la njano, akimchanja mtoto mchanga mikononi mwa mama yake, aliyeketi kwenye kiti, akimshikilia mtoto kwa upole. Nyuma yao kuna wahudumu wengine na wamevaa mavazi ya rangi sawa, wakionyesha kuwa ni sehemu ya kampeni au zoezi rasmi la chanjo.

Matibabu ya meno yanafanyika ndani ya chumba cha kiliniki hapa mgonjwa mmoja amelala kwenye kiti cha daktari akiwa amefunikwa na kitambaa cha buluu anaonekana kufanyiwa uchunguzi au matibabu ya mdomo ,wahudumu wawili wa afya mmoja akiwa amevaa koti la kijivu na mwingine misitari ya buluu na mweupe wanamshughulikia kwa umakini.

Mwanamke na mwanaume hawa wameketi pamoja hospitalini. Mwanamke amevaa nguo ya kulala ya rangi ya waridi na kofia ya upasuaji ya bluu, akiwa ameketi upande wa kushoto. Mwanaume aliyeketi upande wa kulia amemshika mtoto wa mchanga mikononi mwake, kwa upendo na kumtazama. Mtoto amezungushiwa blanketi jekundu na kofia ya rangi zinazofanana.

Mgonjwa huyu amelalal kwenye kiti cha daktari wa meno akiwa amefungua mdomo wake kwa ajili ya matibabu. Daktari wa meno aliyevaa glavu na sare ya buluu anatumia kifaa cha mwangaza wa buluu kutazama au kutibu meno ya mgonjwa.

Huku kuna mwanamume aliyeketi ndani ya chumba kinachoonekana kuwa kituo cha afya. Anaonekana akiwa kwenye mashauriano na mtu mwingine ambaye anaonyeshwa upande wa kulia akiwa amevaa mavazi meupe kama koti la daktari na anaishika kifaa au chombo mkononi.

Haya ni maonyesho au kampeni ya uahamashizaji kuhusu ukimwi. Bango la shirika la Kenya HIV/AIDS Business council ,lina ujumbe wa kuhimisha matumizi ya kinga ili kujikinga na maambukizi ya HIV.Tukio hili linaonekana kufanyika kwenye eneo la wazi, ambapo watu mbalimbali wanapata, elimu zinazohusiana na afya na uzazi na HIV.

Kuna watu wawili. Wanaonekana wakitembea kwenye maji yaliyofurika katika kijiji chenye nyumba za nyasi na mabati. Maeneo ya makazi yanaonekana kufurika maji. Huenda kutokana na mvua mkubwa au mafuriko ya mto.

Mhudumu wa afya, mwanamke aliyevaa sare nyeupe, anaonekana akimchanja mtoto kwa sindano. Mtoto anashikiliwa na mwanamke mwingine, labda mama yake, ambaye amevaa mavazi ya kitamaduni yenye rangi ya kijani na bluu. Katika nyuma ya picha kuna watu wengine waliovaa sare za afya na meza yenye vifaa vya matibabu.

Watu watatu waliovaa sare za matibabu wanaonekana wakimhudumia mzee aliye keti. Mmoja wao amevaa glovu nyeupe na akishikilia kifaa cha kitabibu akionekana akichunguza huduma wa usikivu kwa mzee huyo.

Kuna mwanamke aliyevaa kofia na fulana ya buluu, akimpatia mtoto mchanga chanjo au matone ya dawa. Mama wa mtoto aliyevaa shati jekundu, anamshika mtoto mikononi mwake kwa upole. Kuna pia wahudumu wengine waliovaa mavazi ya manjano, wakiwa karibu, huwenda wakimsaidia au wakisimamia zoezi hilo.

Mwanamke huyu, anazungumza na daktari, aliye vaa koti jeupe la kitaalamu, wawili hao wameketi katika chumba cha uchunguzi wa macho, ambapo kuna kifaa cha kupimia macho, daktari anaonekana kuwa amekumya akiskiliza, mgonjwa wake.

Hapa kuna chupa za chanjo za magonjwa ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Chanjo hii hutolewa mara kwa mara kwa watoto hasa sehemu ya ratiba ya kawaida ya chanjo ili kuzuia kuenea kwa magonjwa ya hatari ya utotoni.

Kuna wanawake wa jamii ya kiufugaji labda kutoka Turkana au jamii nyingie za kaskazini wa kenya , wanawake hawa wamevaa mavazi ya kitamaduni ya rangi mbalimbali na mapambo mengi shingoni na kichwani. KIla mmoja amebeba mtungi wa plastiki kichwani , ishara kuwa wanatoka kuteka maji.